Hapa ni dukani na ni duka la mpesa ambapo wahudumu huenda kuweka na kutoa pesa na pia tunaona ya kwamba kuna friji ambayo ina vinywaji tofauti tofauti.

Mama anampokeza mwanaume ufunguo wa gari. Mama amepaka kucha zake rangi nyekundu, anampokeza mwanamume ufunguo wa gari, ufunguo huu ni wa rangi nyeusi.

Hizi ni shanga na shanga ni aina ya mavazi ambayo ni mapambo. Huvaliwa katika sehemu mbalimbali za mwili kuna mikono, miguu, shingoni.

Hili ni bunda la noti na ni noti ya shilingi elfu moja. Katika noti hii kuna picha ya rais wa kwanza wa Kenya Bwana Jomo Kenyatta.

Gari hili limesimama, na kuna mtu aliye nyuma ya hii gari. Gari hii ni nyeusi.

Hapa ni dukani ,na kwenye duka hili tunaona ya kwamba kuna spika na spika hii imeweza kuharibika na kwenye duka hili pia tunaweza kuona kuwa muuzaji anauza maji, anauza soda, anauza na bidhaa mbalimbali kwenye duka hili. Pia tunaweza kuona kwamba kuna gurudumu .Na duka hili limo pamoja na mpesa.

Kuna mkono ambao unatumika kuhesabu pesa. Tunaona kwamba kuna noti ya shilingi mia mbili na hamsini na pia kuna shilingi ishirini ambayo imepangwo.